Mwanamke mwenye nywele za msongamano amevaa shati nyeusi na jaketi nyekundu yenye jina Kenya. Anakimbilia cheti kwenye kiti cha magurudumu kwenye rangi ya bluu. Anakokwenda kwa mchezo kwenye mistari myeupe juu ya ardhi ya kahawia.

Karatasi za rangi mbalimbali zimekunjwa na kuwekwa ndani ya chombo cha kahawiya. Kuna waridi, samawati, manjano, zambarua na nyeupe, zinaonekana. Baadhi zimepindwa kama mitungi, nyuma kwa ukuta mweupe, na vitu vingine vya michezo.

Waendeshaji baiskeli wawili wamevaa nguo sawa za rangi nyeupe, kijani na nyekundu. Wanakofia nyekundu na miwani ya jua. Baiskeli zao ni nyekundu zenye maandishi ya Solon. Wamevaa suruali fupi zenye uzi zenye alama Kenya.

Mtu anashikilia kitabu cha Kiswahili kinachoitwa Nyota ya Kiswahili ya nambari mbili. Jalada lina picha za watu wawili wanapanda farasi wa kahawia. Mmoja amevaa shati la kijani, mwingine kofia nyekundu na nguo za manjano.

Ukuta wa darasa una alfabeti za kingereza kuto m hadi k, ikipakwa rangi ya blue na nyekundu. Chini yake kuna lebo ya miaka Oktoba yenye michongo Novemba na Disemba, yenye mti wa krismasi. Ubao mweupe unaonyesha maandishi ya be straight .

Nyumba ya rangi ya manjano, ina dari la matope, mekundu. Mbele yake kuna uwanda wa nyasi za kijani kibichi. Mti wa mnazi unaonekana upande wa kushoto. Kuzunguka, kuna ukuta wa mawe. Anga ni la samawati, bila mawingu.